Twaona kibanda la kuuza matunda, lina matunda kama mandizi, machungwa, nenesi, kuna kreti kadhaa, pia twaona karatasi lililoangushwa chini.

Twamuona mteja mmoja aliyevalia nguo ya kijani akielekea kwenye duka, duka ambalo limepakwa rangi ya kijani na pia yaonekana kuwa yapeana services za M-Pesa.

Tunaona magari yaliyo kwenye maegesho ya magari ,magari haya ni ya rangi tofauti, ya aina tofauti , pia kuna magari tatu yaliyo mbele ambayo yamewaka, kumaanisha kua magari haya hayajazimwa.

Twaona jigari jikubwa la rangi ya nyeusi iliyowekwa kwenye gereji. Gereji yenye ni ya hali ya kifahari na twaona pia kuna magari mengine kwenye gereji hio.

Hili ni duka la kuuza viatu ambayo ina viatu vya aina tofauti vilivyo na rangi tofauti tofauti na pia za size tofauti.

Tunamuona mtu huyu, ameshikilia elfu mingi za sarafu ya zamani ya Kenya ya shilingi elfu moja. Sarafu hii yaonekana kuwa na picha ya rais wa kwanza wa Kenya, ambaye alikuwa, Mheshimiwa Rais Kenyatta.

Utamuona mteja mmoja aliyetoa shilingi elfu mbili kwenye simu, akipewa kama kashi. Hii ni huduma inayotokana na M-Pesa.

Hili ni kibanda ya kuuza mboga ambayo inauza vitunguu vya miti na pia yauza ndizi ambayo haijaiva. Pia twaona gunia la samawati hapo kando.

Twaona magari ya aina tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti ziko kwenye gereji . Gereji iliyo na ukuta za glasi.

Hili ni soko, lina vibanda kadhaa wa kadhaa za kuuza matunda, tuta muona muuzaji mmoja na mnunuzi mmoja, wakiuza na kununua machungwa, pia kuna watu kadhaa wanaouza na kununua matunda, katika soko hilo.

Kuna gari la kuvuta magari mengine iliyo ya rangi ya kijivu inayobeba gari ndogo la samawati. Pia yaonekana kuwa barabara ina unyeevu kwa hivyo kulikua kunanyesha.

Hili ni soko la matunda. Kuna matunda ya aina tofauti ambayo yanauzwa na pia kuna wauzaji wengi ambao wamekaa chini wakiuza matunda.

Hii ni kibanda cha kuuza mboga inayouza mboga kama sukuma, spinachi na pia rosemary .

Twaona wateja walio kwenye duka kuu wakinunua yoghurt

Hili ni soko la kuuza manguo za mutumba na yaonekana kuwa ana nguo mingi za aina tofauti na pia rangi tofauti. Kuna mteja anayeoneka kujaribu nguo kadhaa.

Hili ni soko la matunda, ya kuuza matunda za aina kadhaa, tutaona wauzaji waliokaa kando ya vibanda vyao, vilivyo na matunda kama mandizi, maembe, na tikitimaji pia, kuna nanasi.

Hili ni sarufi mpya la Kenya la shilingi elfu moja. Sarufi hili laonekana kuwa limeshikwa na mtu ambaye aliyekata kucha zake vizuri. Pia twaona lina picha ya rais wa kwanza Kenya ambaye anaitwa Kenyatta.

Twaona gurudumu la gari. Gari inayoonekana kuwa gari ya nyeusi, iliyosimama.

Hiki ni kibanda cha kuuza samaki ambayo ina samaki zilizowekezwa kwa mafuta . Pia tuwaona wauzaji wa samaki wamekaa kando.

Twaona vikapu vya aina tofauti vilivyoshona. Kuna vikapu vingine vilivyo vikubwa kuliko vingine na vikapu hivi vina rangi tofauti tofauti.

Hii duka la kuuza bidhaa iliyopakwa rangi ya samawati. Ina makaratasi ya tuskys ya rangi ya manjano na majani. Pia yauza bidhaa kadhaa. Baadhi ya hiyo bidhaa ni soda, keki na peremende pia yauza maji.